Hapa ni nchi kavu ambako kuna vumbi nyingi iliyotapakaa. Kuna ngamia aliyelala chini, anaonekana kuwa ni mchovu sana. Mgongoni amefungiwa mzigo.

Huku ni barabarani, ambako kumefanyika ajali, ya gari la petroli lililo gongana na gari ndogo, kuna mlipuko wa moto, kuna moshi, kuna watu wanarekodi.

Watoto hawa watatu wanaonekana wakichota maji kwenye mfereji ulioko. Chini kuna uchafu mwingi kama vile mawe, makaratasi..

Humu ni hospitalini ambapo matibabu yanaendelea kuna daktari anae mtibu mgonjwa alie lala kando yake kuna aliesimama wamevalia wote mask anamdunga shindano kuna mashini za hospitali.

Watu hawa waliovalia nguo za kazi, wanaonekana wakibeba mtungi wa gesi kwenda kwa nyumba. Kuna gari nyeupe limesimama likiwa limefunguliwa nyuma, kuna miti mingi,

Kuna mabomolezi yameendelea ambako kuna watu wameshangaa kwa kusimama nje. Wanaonekana wenye huzuni kwa manyumba yao kubomolewa. Kuna numba zingine zimebakiwa zikiwa zimesimama. Kuna nyaya za stima zimepita, miti.

Huku ni mezani ambako kuna dawa tofauti tofauti moja yao ikiwa ni dawa ya measles , rubela mumps kuna sindano mezani kuna tembe mingi mingi kuna machupa za dawa.

Hii ni ofisi iliyo hospitalini ya Dental care ambako kuna msichana amesimama aliye na tabasamu. Kuna saa, tarakilishi imewekwa juu ya meza. Kumewekwa jinsi ya kulipa kwa simu.

Hawa ni watu, miongoni wao wakiwa ni afisa wa polisi. Alikuwa na karatasi mkononi. Chini yao, kuna magunia mengi. Nyuma yao, kuna nyumba iliyojengwa iliyo kubwa.

Hapa ni nchi kavu ambako kuna watu watatu mmoja wao akiwa ni mama aliyesimama chini kuna vumbi nyingi. Vibuyu ziko kwa wingi . Kuna nyumba imejengwa nyuma yao. Kuna miti imemea midogo midogo.

Huku ni uwanjani ambako kuna umati wa watu umeketi, mbeleni kukiwa na daktari anayewaelezea mazungumzo, nyuma yao kuna majumba yaliyojengwa, kuna nyasi zilizomea, kuna miti, milima na mabonde.

Umati wa watu wameketi wakiwa na madaktari ambao wanashughulikia watu waliokua na shida tofauti tofauti, kuna viti, kunahema zilizoekwa.

Watu hawa watatu walio keti wakiwa ni wamama, wamevalia nguo zenye rangi ya kichui, wako nje. Nyuma yao kuna miti midogo midogo, kuna ukuta uliojengwa kwa matofali.

Masomo yanaendelea darasani, ambako kuna wanafunzi walioketi. Mmoja amesimama, anawasomea wenzake kitabu. Kuna mwalimu aliye kando yao amevalia shati nyeupe, kuna ubao ulioandikwa kwa chaki, una viti walivyo vikalia.

Watu hawa watano, wanafagia uchafu, wakiweka pamoja wakichoma. Nyuma yao, kuna nyumba iliyojengwa iliyo kubwa. Kando yao, kuna mti ulio mea.

Mtu huyu, aliyevalia Kiislami. Anaonekana ana kibagi ambacho amekifungua na kukiweka vitu vingi. Kuna meza aliyewekelea. Kuna kiti kando yake.

Huku ni uwanjani ambako kumemea nyasi , kuna watu wawili mmoja akiwa ni daktari aliyesimama akiwa amevalia nguo nyeupe anaonekana kumdunga sindano mama aliyeketi kwenye kiti aliyeonekana kuwa na maumivu, nyuma yao kuna miti iliyopandwa.

Huku ni hospitalini ambako kuna watu wanne, mmoja akiwa ni daktari , mwingine akiwa ni mgonjwa , mwingine aliyevalia miwani ,mask mdomoni , anaonekana akiwa anatibiwa ,kuna meza, kuna watu wameketi nyuma yao .

Hapa ni hospitalini, ambako kuna watu wawili. Mmoja akiwa ni daktari anayeonekana kumdunga mgonjwa sindano. Aliyeketi na kuvalia nguo za Kimasaai, mask mdomoni.

Huku ni shambani ambako kumepandwa mimea tofauti tofauti kama vile mahindi. Kuna nyasi zimemea, kuna watu wawili waliosimama wakichota maji yaliyowekwa shambani. Wana kibuyu mkononi.

Huku ni hospitalini ambako kuna watu wawili, moja wao akiwa ni daktari aliyevalia nguo nyekundu, mask mdomoni na mapuani, amevaa miwani, anamtibu mgonjwa aliyelala chini na kufungua meno.

Hapa ni kwenye ufuo wa bahari ambapo kuna maji madogo madogo. Kuna boti zilizobeba watu wengi; kando yake kukiwa kuna nyumba zimejengwa. Kumepandwa ndizi, mahindi.

Huyu ni daktari wa kienyeji, ana usuguni mkononi, ametandika chini ambako, ameeka vitu zake, ameketi chini, nyuma yake kuna nyumba iliyo jengwa, ya matofali, mlango umefunguliwa.

Huku ni hospitali ambako ni kliniki ya watoto. Kuna wazazi waliowaleta wadogo wao hapa kutibiwa. Kuna madaktari walio na mashidano mkononi na kuna vitanda walivyolalia.

Watibabu yanaendelea hospitalini ambapo kuna watu watu ambao ni daktari, mmoja akiwa ni mmama wengine wakiwa ni wanaume wanaonekana kumtibu mgonjwa aliyelala chini ya kitanda.

Hii ni hospitali ya watoto wadogo, kuna daktari aliyevalia mask glovu mkononi anaonekana kumdunga mtoto sindano aliye onekana kusikia uchungu mamake amemshika kuna dirisha zimefunguliwa.

Kuna masomo yanaendelea darasani. Ambako kuna mtu aliyesimama, wengine wakiwa wameketi. Kuna ubao uliyochorwa mambo tofauti tofauti.

Huku ni hospitalini mbako kuna watu wawili, mmoja akiwa ni daktari, amevalia nguo ya samawati, mask , mdomoni ama puani anamtibu mgonjwa wake aliye lala chini na kuvalia miwani machoni.

Humu ni hospitalini ambapo ni wadi ya wamama waliojifungua. Kuna wamama wawili, mmoja akiwa amesimama, mwingine akiwa ameketi ameshika mtoto mkononi. Amemletea zawadi kama vile vitambaa, blanketi.

Huu ni mfuriko wa maji, ambao umeonekana umebeba vibanda vingi na manyumba. Kuna majumba yaliyojengwa kwa umbali, iliyo anikiwa nguo nje. Kuna nyaya za stima zilizomo.

Kazi ya kutoa takataka unaendelea ambako kuna watu wawili wanazitoa, mmoja akiwa ni mama wengine ni wanaume . Kuna pikipiki inayoonekana Kwa mbali imebeba watu, kando yao kuna manyumba zimejengwa. kuna miti mingi.

Hapa ni hospitalini, ambako kuna watu watatu mmoja akiwa ni daktari aliye na sindano mkononi. Mwingine akiwa ni mama, aliyeshika mtoto mkononi.

Huku ni hospitalini ambako kuna daktari aliyesimama, amevalia mask kwenye mdomo na mapua. Kuna kiti cha kukalia, kuna mashini, kuna runinga kwa ukuta.

Huku ni hospitalini ambako kuna umati wa watu. Kuna madaktari walioko mmoja wao akiwa amevalia nguo nyeupe, mkononi anavuruta dawa kutumia sindano. Kuna watu walio nyuma yake.

Hapa ni hospitalini ambako kuna watu watatu wawili wakiwa ni madaktari, mmoja akiwa ni mgonjwa aliyelala chini na kuweka kichwa kwenda juu.

Huku ni zizini ambalo kuna ngombe wengi , mmoja wao akiwa amefungiwa anaonekana akitibiwa n daktari mmoja ambaye anamwekea dawa kuenda Kwa mapua. Amevalia maski.

Uwanjani huku kunaonekana kuna watu wengi waliovalia kofia za samawati wamesimama na kushikililia makaratasi meupe kuna nyumba zimejengwa kando yao kuna miti mingi iliyomea.

Hii ni hospitali ya meno ambako kuna watu wawili. Mmoja wao akiwa ni daktari aliyevalia nguo nyeusi, miwani machoni na kofia kichwani. Anamtibu mgonjwa ambaye aliyelala chini na kufungua mdomo. Amevalia miwani.

Watu hawa waliovalia mavazi meupe, mmoja wao anaonekana akinyunyizia dawa kwenye viti viwili kwa nyumba fulani. Kuna mwingine anayeosha meza, akitumia kitambaa.

Hii ni hospitali ya meno ambako kuna watu watatu , wawili wakiwa ni madaktari mmoja wao akiwa ni mgonjwa aliyelala chini na kufungua mdomo ili kutibiwa.

Nyumba hili lililopomoka ni la ghorofa ambao imeleta madhara mingi. Kuna watu wanarekodi Kwa simu, kuna manyumba Kando yake, kuna nyaya za stima zimepita miti.

Huku ni hospitalini, ambako kuna watu wawili, moja akiwa ni daktari ambaye anatumia mashini kumuangalia mgonjwa wake kwenye macho, Kuna meza, kuna viti vyeusi.

Huku ni hospitalini ambako kuna watu wawili ,mmoja akiwa ni daktari mwingine akiwa ni mgonjwa aliyelala chini, ako tayari kuekwa kwenye mashine ya oparesheni. Kuna viti Kando yake.

Huku ni hospitalini, ambako kuna watu wawili. Moja akiwa ni daktari, mwingine akiwa ni mgonjwa aliyeketi chini. Kuna kiti, kuna meza, imewekelewa makaratasi meupe meupe.

Huku ni barabarani ambako kuna watu wawili wamesimama mmoja akiwa ni mwanamume mwengine ni mwanamke. Nyuma yao kuna nyumba zilizojengwa. Kuna vibanda. Kuna gari limesimama kwa umbali. Kuna nyaya za stima.

Huku ni hospitalini, ambako kuna mama aliyeshika mtoto na daktari anayeonekana kushika sindano mkononi, ili kumtibu mtoto huyu. Wameketi kwenye kiti. Kuna madirisha yamefunguliwa.

Huubni umati wa watu ambao wamesimama na kushika rununu mkononi . Wanaonekana wakiwa wamevalia nguo zimefanana. Nyuma yao ikiwa ni miti iloyomea, Kando Yao ikiwa ni nyumba ya ghorofa.

Humu ni hospitalini ambako kuna watu wawili moja akiwa ni daktari ambaye ni mwanamke, mwingine akiwa ni mgojwa anaye hudumiwa ambaye ni mwanaume, ameketi chini amevalia mask .

Hapa ni hospitali ya kina mama ambako kuna mama alie keti juu ya kitanda akiwa amemshika mtoto wake mkononi. Anaonekana mwenye furaha kwa kujifungua. Kuna neti juu yake.

Huku ni hospitalini ambako kuna mashine tofauti tofauti zilizofunikwa zingine zilizosimamishwa kuna milango ya kuingililia na ya kutoka, madaktari watano wanaonekana wakiwa wamesimama mmoja akiwa ameketi.

Huu ni umati wa watu uliovalia nguo za samawati. Mkononi mwao wana simu walizozionyesha. Nyuma yao kuna miti mingi, kuna nyumba iliyojengwa kando yao.

Haya ni mafuriko ambayo yamezuia barabara kupitika, kuna watu wanaopita kwenye mafuriko haya wakiwa wanaume, moja akiwa kwa pikipiki mwingine akiwa amemshikilia kutoka nyuma ili wavuke, miti imelowa kwa maji.

Huku ni hospitalini ambako kuna mama wa Kimasaai. Anaonekana kuwa ni mgonjwa. Anashughulikiwa na daktari kwa kudungwa sindano. Nyuma yao, kuna ukuta.

Huku ni nchi kavu ambako kunmejengwa nyumba moja iliyo ya vitamba na manyoya ya wanyama. Kuna miti ambayo imekauka ngine midogo midogo ikiwa yenye afya. Kuna kibuyu kilicho chini.

Huko ni hospitalini, ambako kuna umati wa watu. Wakiwa ni madaktari na wagonjwa. Kuna mwanamume aliye daktari aliyevalia nguo nyeupe. Anamweleza mama aliyeketi na kuvalia nguo nyekundu kuhusu shida zake. Kuna meza, kuna makaratasi njia yake.

Huku ni hospitalini ambako kuna watu watatu, wawili wanaume wakiwa ni madaktari, mmoja aliyelala chini na kufungua mdomo akiwa ni mgonjwa anayehutubiwa.

Hizi ni madawa za hospitalini, ambayo moja yao ni ya yellow fever vaccine live zilizowekelewa kwenye meza. Kuna sindano iliyokuwa haijatumika bado.

Huku ni hospitalini ambako kuna watu wawili. Mmoja akiwa ni daktari aliyevalia mavazi meupe, miwani na ameshikilia sindano mkononi. Kando yake kuna mama aliyeshika mtoto mkononi anayetibiwa.

Huku ni hospitalini ambako kuna watu watatu. Mmoja akiwa ni daktari, aliyevalia nguo nyeupe. Inaonekana akiwa anamtibu mtoto aliyeshikwa na mama mkononi. Kando yao, kuna kiti, kabati.

Hapa ni nchi kavu ambako kuna wanaume wawili wanatembea chini kuna mti mbele yao, nyuma yao kunaonekana na masalioya wanyama walio athirika na kiangazi na kukufa.

Huku ni hospitalini ambako kuna umati wa watu kukiwa ni daktari anae tibu watoto. Watu wamepanga foleni wakiongojea uhudumiaji. Kuna shelf zilizo kwenda juu.

Hapa ni kwenye uwanja uliojengwa mifereji ya maji , watu wameinama na kunawa mikono hapa nyuma yao kuna manyumba yamejengwa na miti imemea.

Huku ni barabarani ambako kuna gari limesimama likiwa limebeba watu wawili waliovalia mavazi meupe kutoka juu hadi chini wengine watatu wakiwa chini wamesimama kando yao kuna miti imemea kwa uwingi.

Huku ni hospitalini ambako kuna madaktari wanaofanya oparesheni wakiwa wanamshugulikia mgonjwa aliyelala chini, mkononi wako wamebeba shindano, nyuma yao kuna mashini.

Umati wa watu umesimama. Wawili wao wakionekana kuyafungulia maji yaliyojengwa. Kwa hivi sasa, kuna vibuyu vingi vilivyo chini yao, kuna nyumba iliyojengwa, nyuma yao kuna miti iliyoonekana.

Huu ni mfereji wa maji, ambao unatoka maji haya kwenye mtungi mkubwa uliomauzi, uliojengewa nyumba. Kuna mama anayechota maji akiwa na vibuyu mikononi.

Watu hawa wawili wako ndani ya nyumba, mmoja akionekana kuwa anajaribu kumsaidia mwingine, ambao ni wamama. Kuna viti, kuna televisheni, kuna pazia.

Huku ni hospitalini ambapo kuna watu wawili mmoja akiwa ni daktari aliyeshikilia dawa kwenye mkono, mwingine akiwa ni mgonjwa aliye keti na kufungua mdomo kuenda juu, kuna viti kuna vitanda cha kulalia kuna mashine za hospitali.

Watu hawa wawili wameketi kwa kitanda, mkononi wako na kitabu wanachokisoma, wanaonekana wenye furaha. Kuna vyombo vya kukulia, nguo, meza, televisheni.

Huu ni mfuriko wa maji ulioonekana kudhuru wenyeji kwa kuchukua mali yao. Watu wanaonekana wakiwa wameshikilia Mali zao zisibebwe na maji. Kuna wanaotembea ndani.

Huku ni hospitalini ambako kuna watu wengi mmoja wao akionekana kumshughukikia mtoto mdogo kwa kumvalisha mavazi mwingine ni mama aliye mjamzito anaongeleshwa na daktari kuna viti kuna vitanda kuna televisheni kuna saa .

Mama huyu anaonekana akiwa ameshikilia chupa ambayo ni ya dawa ya dokta Abdella herbal, ni ya kutibu ugonjwa wa covid imechorwa mti.

Huyu ni daktari aliyesuka amevalia nguo nyeusi na masks mkononi ana sirinji na dawa anaivuruta nyuma yake kuna watu wakiwa wanaume na mwanamke mmoja.

Humu ni hospitalini, kuna watu watatu, wawili wakiwa ni madaktari wanaomtibu mgonjwa ambaye amelala na kufungua mdomo na macho, wamevalia mask .

Humu ni hospitalini kuna watu watatu mmoja akiwa ni daktari, mtoto na mama aliyevalia kofia nyekundu. Muhudumu anaonekana kuwa amevalia nguo nyeupe na miwani anamuwekea mtoto dawa kwa mdomo.

Huku ni hospitalini kuna mama ameketi chini anaonekana amebeba mtoto mkononi, amevaa nguo za maasai ,kando yake kuko na watu wanayezungumza na yeye, wanaonekana wanafuraha.

Huku ni hospitalini. Watu wamevalia mask . Mmoja akiwa ni daktari anayeonekana kumhudumia mtoto mdogo aliyeshikwa na mama yake. Nyuma yao kuna ukuta ambao umeekwa.

Huku ni hospitalini, kuna watu wawili. Mmoja wao akionekana akimbeba mtoto aliyevalia mask na nguo nyeupe. Mwingine akiwa ni daktari aliyevalia nguo nyeupe. Anaonekana kumdunga mtoto sindano.

Mwanamke huyu, amevalia mavazi yenye rangi ya kimajani. Anaonekana kuwa yeye ni daktari, amevalia glovu mikononi. Anashughulikia mgonjwa ambaye amemfunika kwa kitambaa cheupe.

Kuna watu wawili ambao ni wamama wamesimama na kuegemea gari nyeupe ambayo imesimama. Wako uwanjani na nyuma yao kuna miti iliyopandwa. Wanaonekana wenye furaha sana.

Hawa ni watu wawili wameketi kwenye kitanda, mmoja akiwa ni mama akionekana kuwa amejifungua. Mwingine ni mwanaume aliye valia Shati nyeusi, ana mtoto mkononi.

Hapa ni hospitalini kuna wagonjwa wawili wameketi wakiwa wamevalia maski, mmoja akiwa ni mmama na mwingine ni mbaba na daktari aliyevalia nguo nyeupe anaonekana kumdunga mgonjwa sindano.

Humu ni hospitalini. Kuna watu wawili, mmoja ambaye ni daktari aliyevalia miwani, mask, mashati nyeusi, na glovu mkononi. Anaonekana kumtibu mgonjwa ambaye amelala na kuwekeza kichwa kwa kitanda, akiwa amefungua mdomo. Amevalia vioo.

Watu wanne wamesimama karibu na ndoo mbili nyeupe ambazo zimeunganishwa zilizo na mfereji zimeekelewa juu ya stuli iliyo ya chuma, nyuma yao kuna nyumba iliyojengwa mlango umefunguliwa.

Huyu ni daktari aliyevalia nguo nyeupe glafu mkononi na mask anaonekana kumtibu mgonjwa ambaye amelala juu ya kitanda amefugua mdomo kutolewa meno, kando yake kuna kiti ,dawa mezani.

Huku ni hospitalini, ambako kuna mama aliye na mtoto mdogo. Ameketi kwenye kitanda. Kuna mattress , kuna kabati ambayo chupa imeekelewa juu. Juu yake kuna neti.

Huku ni hospitalini ambako kuna watu wawili. Mmoja ni daktari aliyevalia miwani, nguo nyeupe. Ameshika na kumtibu kwa mashini inayoitwa microscope ambayo ni mgonjwa. Kuna picha za macho zilizochorwa ubaoni.

Huku ni shambani ambako kuna mtu ambaye aliyevalia kofia ,maski na nguo nyeupe. Amebeba dawa ya kunyunyzia mimea mkongoni . Kuna mimea iliyopandwa juu, nyuma ya mimea kuna miti, kuna nyumba.

Mtu huyu yuko shambani, amevalia nguo nyeusi na mask . Mgongoni mwake akiwa amebeba pampu ya kunyunyizia dawa. Kando yake kuna mtungi mweusi; ananyunyizia dawa mahindi.

Huku ni hospitalini, ambako kuna daktari aliyevalia mask , nguo nyeupe, ameshikilia dawa iliyo ndani ya box , akuna meza, kuna mlango uliofunguka ulio mweupe, kuna ukuta.

Watu wawili wako hospitalini, mmoja akiwa ni daktari aliyevalia nguo nyeupe. Anamtibu mgonjwa ambaye amelala na kufungua mdomo. Nyuma yao kuna pazia zilizofunika dirisha, kuna shelf iliyobeba madawa, kuna tarakilishi.

Kuna watu wawili wameketi, ambao ni akina mama. Mmoja ameshika mtoto, mwingine ni daktari aliyevalia miwani. Kuna viti nne, kuna meza ya plastiki, kuna ukuta iliyo,

Huku ni darasani , mwalimu amesimama aliyevalia shati nyeupe . Kuna viti ambavyo viko humo ndani wanafunzi wamevikalia wamebeba karatasi nyeupe . Kuna dirisha zimefunguliwa.

Hii ni gari ya kuzima moto imesimama, nyuma yake kumesimama watu wawili waliovalia shati nyekundu wote, kuna nyasi imemea chini, kando yake kuna miti imemea, kuna post za stima zimepita.

Mwanaume huyu aliyevalia mavazi meusi kutoka juu hadi chini anaonekna akiwa anawawa mkono kwenye mtungi uliowekelewa juu ya situli yenye chuma ,kando yake kuna sabauni ya kunawa mikono.

Hii ni tangi iliyojengwa kwa chuma. Kuna watu wanaonekana wakiwa wanapanda kwenda juu, nyuma yake kuna miti mingi iliyo mirefu. Kuna nyaya za stima zimepita kando yake.

Mwanaume huyu aliye onekana akitembea ana fimbo, ameshikilia ukuta wa choo. Nyuma yake Kuna miti iliyo mea, Kuna matunda iliyo mea kama vile, paipai.

Huyu ni daktsri wa kienyeji ambaye amevalia nguo nyeusi kutoka juu hadi chini akona usuguni, kuna bibilia kando yake, kuna pembe na kuna chupa mingi xilizo na dawa.

Watu wawili wako hospitalini mmoja akiwa ni daktari aliyekuwa amesimama amevalia nguo nyeupe, anaonekana akimtibu mama ambaye ameketi mwenye amevalia kofia nyeusi.

Hii ni dawa ya measles, mumps and Rubella vaccine live Priorix . Inapewa watoto wenye mwaka mmoja kwenda juu. Kuna syringe na dawa ingine kidogo.

Watoto hawa wawili wananawa mikono kwenye ndoo yenye mfereji iliyowekelewa kwenye stuli. Nyuma yao kuna chumba. Kando yao kuna gari na kibuyu.

Mama huyu anayeonekana akitembea kwenye nchi kavu amebeba mtungi. Mtoto kifuani amevalia kitambaa chekundu. Mbele yake kuna mimea midogo midogo.

Kuna watu wengi wamesimama kwenye ghorofa lililobomoka, wengine wao wakiwa ni askari, wengine wakiwa wamevalia kofia nyeupe, kuna manyumba mingi zilizojengwa.

Watu watatu wanaonekana wakiwa wamebeba mizigo iliyoandikwa ziprine , ambayo ni dawa . Wamevalia nguo nyeupe , wako uwanjani. Nyuma yao kuna miti iliyomea, kuna nyumba.

Mama huyu yuko katika nchi kavu, amevalia buibui, chini yake kuna mabaki ya wanyama waliokufa na kuozea, kuna miti ambayo imemea kandokando.

Kuna mtu anayeonekana akidungwa shindano kwa mkono wengine wakiwa wamesimama wamepanga foleni kupata matibabu, walio ni wamama, nyuma yao kuna nyumba.

Huku ni barabarani, kunaonekana kumebomoka, maji yanalowa chini ya mfereji, watu wamesimama na kushtuka kinachoendelea kwenye barabara hii, kando yake kuna mchanga, kuna stima zimepita.

Gari hizi ziko zinatembea kwa barabara iliyolowa na maji nyuma kuna manyumba mingi kuna posti za stima zimesimama zingine zinaonekana zikiwa zinapelekwa na maji .

Kuna watu watano walionekana. Daktari anadunga mgonjwa shindano aliyeketi kwenye kiti . Nyuma yao kuna gari nyeupe na nyeusi kando yake kuna nyumba zilizojengwa.

Hii ni dawa ya Chinos, Folic acid and Iron . Inasaidia kuboresha ngozi, nywele na makucha. Ina normalise blood cell production na ina boost energy and immunity levels .